Wanariadha wenye ulemavu wa kuona kutoka Kenya wakisherehekea baada ya mbio, wamevaa mavazi ya michezo yenye nembo ya Kenya na baadhi yao wamevaa vitambaa vya kufunika macho kwa ishara ya kwamba ni mashindano ya Paralympics. Wako pamoja na waongozaji wao ambao wamevaa fulana zenye maandishi, wakionekana wakiwa na furaha na mshikamano.